Migomba iliyo palikizwa kwa wingi. Inaonekana kuwa karibu na nyumba hii ambapo nyasi iliyokatwa, inaonekana kuzibiwa na mabati yaliyoegemezwa kwa miti au minongoto miwili.

Bakuli nyeupe imewekwa juu ya meza. Bakuli hio imeekewa chapati, samosa, mandazi na kunde zilizo pikwa.

Barabara ya lami, kando yake kunaonekana kuwa na miti zenye rangi ya kijani kibichi kuna mistari ya rangi nyeupe uliopita kando kwa barabara hiyo.

Sakafu au sehemu iliyotengenezwa na tiles , inaonekana kuekewa kisu na uma ya kula. Kumeekewa bakuli nyeusi ikiwa na ndizi, mchuzi, pilau, kachumbari.

Bakuli nyeupe imeekewa mchele ama wali, lobster , limau na chakula cha greens .

Ng'ombe inaonekana kuwekelewa mashini kwenye matiti yake ya kukamwa. Maziwa yanapelekwa na mfereji ama pipe hadi kwenye jerrican iko, kando yake kunaonekana kuna ng'ombe yenye kichwa chenye rangi nyeupe na nyeusi.

Sehemu ya pwani. Kunaonekana; bahari, minazi, miti ya minazi na mimea nyingine inayoleta rangi ya kijani kibichi katika mazingira haya.

Miti mkubwa wa mabuyu unaonekana kua karibu na nyasi zenye rangi ya kijani kibichi, ukionekana pia kukiwa na miti wa mnazi sehemu ya karibu.

Ufuoni mwa bahari kunaonekana kuwa na mchanga mweupe juu yake kunaonekana kuwa na uchafu wa matawi matawi ya miti unaotoka baharini. Kando yake kumeekelewa kitambaa kenye cha nyekundu.

Migomba zinaonekana kupandwa zengine zikiwa tayari zimezaa huku ndizi yake ikiwa imefunikwa na lailoni yenye rangi ya bluu majani ya mgomba yanaonekana kuwa ya kijani kibichi.

Samaki nyekundu inaonekana kua na bei iliyoandikwa 64, samaki kama tilapia imeandikiwa 32, samaki zinaonekana katika soko tayari kwa mauzo.

Sehemu ya pwani, unaona bahari pande moja, pande mwingine katika ufuo huu wa bahari tunaona nyumba ya makuti ama hoteli. Kuna viti za kutulia.

Pilau ilio pikwa kwa nyama, viazi na mchele zinaonekana kuwekwa kwenye bakuli. Kando yake kumeekwa kibakuli chenye tomato na lettuce .

Madafu yaliyochongwa yamepangwa juu ya madafu yaliyokuwa yajachongwa, kukionekana na watu pande ingine wanaokea kama ni sehemu ya soko.

Sahani nyeupe iliyowekwa katika meza imewekewa viazi karai na soseji na vibakuli vidogo vidogo viwili vilivyowekwa mchuzi.

Ng'ombe inakamuliwa. Mkono moja wa mtu huyo anayekamua ukishikilia titi na kwenye miguu yake ameshikilia ndoo anayoiwekea maziwa.

Mihogo inaonekana kuwekwa kwenye kikaango. Huku crips zikiwa kwenye sehemu ya juu. Zingine zinaonekana kuwa zimewekwa kwenye mfuko tayari kwa muuzo ama kuliwa.

Waiter ameshikilia sahani kubwa iliyowekewa sahani zingine ndogo ndogo nne zilizokuwa na biriani, kachumbari na nyama.

Samaki waliotoka kuvuliwa wametengenezewa hema na kuwekwa kwa pamoja kulingana na aina ya samaki. Wengine wakiwa wamewekwa kwenye nailoni iliyowekwa kwenye kipakata wakionyesha mazingira ya damu damu.

Ng'ombe watano wanaonekana kuwa chini ya kinyumba chao huku mtu aliyesimama kando yao amevalia nguo yenye rangi ya buluu, shati.

Sahani nyeupe zimeekewa samaki, chapati, chipsi ama viazi vya kukaangwa kachumbari na soda ya tunda.

Mchanga wa pwani unlio rangi nyeupe. Kunaonekana minazi kwa umbali iliyoko kwenye sehemu ya kichaka chenye miti yenye rangi ya kijani kibichi. Kuna mti uliomea kwenye mchanga huo.

Maandazi manne yalio ekwa juu saani nyeupe sahani hio imewekwa kikombe juu kilicho wekwa pilipili na kunde.

Chakula cha biriani, kimewekwa kwenye sinia, kikionyeshea nyama iliyopikwa na mchuzi, iliyoekelewa juu ya biriani. Kunaonekana pia, mboga za majani.

Dawa za kupikia zinaonekana kuwekwa kwenye vindoo ambavyo viko wazi kuonyesha kitu kilicho ndani. Ndoo zingine zinaonekana kufungwa, kwa mfano ile iliyoandikwa, Vegetable Curry, huku zingine zikiwa wazi.

Sinia kumeekewa kachumbari, biriani na nyama au mchuzi wa rojo. Kando yake kuna kadogo kalikoekewa chipsi na soda ya Fanta.

Maadazi yaliyopikwa na kuiva yamewekwa kwenye kisahani chenye maua na rangi nyeupe. Kando yake kumewekwa mbaazi ama kunde zilizotiliwa nazi au maziwa kwa juu na pilipili.

Madafu yamechongwa na kuwekelewa kwenye vibanda vyake, tayari kwa mauzo. Kando yake kunaonekana kuwa na barabara kwani tuktuk tatu zinaonekana kutembea kwa msafara.

Katika meza ya plastiki chakula kimewekwa kwenye sahani ikionyesha pilau iliyoekewa ndizi kachumbari, kuna bakuli mbili, kuna vinywaji vya juisi na mchuzi uliowekwa kwenye vibakuli vidogo vidogo.

Ndizi zenye rangi ya kijani kibichi kuonyesha utosa wake, zinaonekana kuwekwa kwa wingi kwenye eneo la soko. Watu wakionekana kwa umbali sana wakiziangalia.

Ndizi ambayo iko haijaiva ikiwa kwenye mti ukiwa ume𝑣𝑖𝑟𝑖𝑛𝑔wa na matawi ya rangi ya kijani kibichi. 𝑁dizi hi𝑦o 𝑝𝑖𝑎 𝑖𝑛𝑎𝑙𝑒𝑡𝑎 rangi ya kijani kibichi

Chini ya mbuyu, unaonekana kuwa na viti vilivyoekelewa au kupangwa ovyoovyo vya chuma. Mti huu unaonekana kuwa na majani yenye rangi ya kijani kibichi.

Sahani nyeupe iliowekewa mchele ulioekwa kijiko. Kwenye sahani hio kumewekwa kisahani kidogo kenye samaki ilio pikwa na mchuzi.

Bakuli nne zenye rangi nyeupe zimeekelewa katika kisinia kimoja. Kukionekana kuwa na samaki, mboga za majani, mchele, na kunde za nazi.

Watu wanaonekana kukaa mang'ombe huku mkono mmoja ukiwa kwenye matiti. Na maziwa hayo yakielekezwa kwenye ndoo ya mwenzio.

Ndizi zilizoonyesha kuiva ama kuwa tosa zimewekwa sehemu ya chini ya sakafu yenye rangi nyeupe zingine zikiwa zimewekwa kwenye kireti.

Sehemu ya pwani inaonekana kua na uchafu tunaona nyumba nyeupe yenye ukuta mweupe na paa lenye lililotengenezwa na makuti. Miti zikionekana upande wa nje zenye majani ya kijani kibichi.

Sokoni kwa samaki kunaonekana watu walioinama kukagua samaki ambazo ni mbichi hazijakaangwa, kuonyesha zimetoka kwenye uvuvi na kutolewa matumbo, watu ni wengi. Upande wa mwisho kunaonekana mashua.

Mti mkubwa wa mbuyu, umemea katika mchanga mweupe, kuonyesha ni eneo la karibu na baharini. Miti hizi za mibuyu zina majani yenye rangi ya kijani kibichi.

Aliyekaa anaonekana kubambua ndizi maana ameshikilia ganda la ndizi upande moja upande mwingine ndizi iliyobambuliwa. Kando yake kunaonekana kuwa na fungu la ndizi.

Mhogo uliopasuliwa na kuwekwa masala katikati umeviringwa kwenye gazeti kuna ndimu upande wa kando na visu pia kuna lailoni iliyoeka mihogo hiyo.

Ng'ombe zinaonekana kuwa malishoni wakati wa asubuhi ama jioni, sababu jua lapiga kutoka upande mmoja, kivuli cha ng'ombe upande mwingine.

Sahani yenye rangi nyeupe inaonekana kuekelewa mandazi mawili yanayoonekana kuiva kwani yamebadilisha rangi na kuna ndizi mbili zilizo na unyevunyevu. Juu ya sahani hiyo nyeupe kumewekelewa kisahani kadogo kenye rangi nyeupe na bluu kilichoekewa kunde zilizopikwa.

Samaki wanaonekana kuwa kwenye mauzo wakiwa bado hawaa hawajakaangwa ama kupikwa, wakiwa na bei tofauti tofauti kwa mfano wa mbele wameandikwa shilingi ishirini wanyuma wameendikwa shilingi ishirini

Samaki zinaonekana kuwekwa kwenye kibanda tayari kwa mauzo. Zingine zikiwa zimewekwa chini na zingine zikionekana zimewekwa kwenye vipakacha vyenye rangi nyekundu na kijani kibichi.

Sahani iliyoekewa biriani na nyama na mboga za kijani. Mbele yake kunaonekana paka au mbwa iliyolala.

Samosa, viazi karai, kaimati, mitai na chapati zinaonekana kwa wingi. Zimewekwa juu ya magazeti, huku chapati zikifungwa kwa nailoni.

Wapishi wawili wanaochoma waliovalia mavazi yaliyofanana wanaonekana wakiwa kazini kuchoma nyama zilizoingizwa kwenye waya na kuwekelewa kwenye jiko la makaa.

Sehemu ya maziwa iliyoandikwa, Destiny Dairies. Watu wanaonekana kuwa kukupiga foleni kununua. Mmoja wao akivalia koti lilioandikwa, Uhuru for President.

Mhudumu ameshikilia kisahani kikubwa kilichoekewa bakuli nyeupe, biriani, nyama na kachumbari. Kwenye mkono mwingine anaonekana kushikilia chakula ya burger .

Sehemu ya mbele ya hoteli kunaonekana Kua na mti wa mnazi na miti zingine zenye rangi ya kijani kibichi. Paa la hoteli hilo linaonekana Kua lilotengenezwa na nyasi au makuti.

Samaki za aina tofauti tofauti zimeekelewa kwenye meza yenye rangi, sakafu yenye rangi ya blue . Mtu ana aliyevalia shati nyeusi anaonekana kuzikagua, samaki hizo.

Rangi zenye rangi tofauti tofauti zimekwa kwenye ndoo zikionekana kua kwenye mauzo, rangi hizo hazijaekewa vifiniko kwenye ndoo hizo isipokua ndoo moja ndo inaonekana kuwekwa kifiniko.

Nyama zilizokatwa katika vipisi vidogo vidogo niko kwa waya zinaonekana kuweko kwenye jiko ili kuweza kuchoma.

Nyama zilizokatwa kwenye vipisivipisi na kudungwa kwenye miti zinaonekana 𝑘𝑢𝑐homwa kwa kupikwa kwa kuekelewa juu ya jiko la makaa lililowekewa waya.

Ufuo wa bahari unaonekana kuwa na takataka na mchanga mweupe, kuashiria ufuo wa bahari. Kuna miti na minazi zinazo onekana kwa wingi.

Sehemu ya maonyesho ya giraffe , kumetengenezwa na mawe na kuwekwa fence , kunaonekana miti ya rangi ya kijani kibichi.

Jiko la makaa lilowekewa waya juu linaonekana kuchoma mahindi kutumiwa kuchoma mahindi, mihogo inonekana ilioekwa pilipili.

Mkono ya mtu huyu zimevishwa bangili ya rangi ya bendera ya Uganda, huku akikatakata mihogo wa masala. Kunaonekana kichuma cha waya kinachotumika katika jiko.

Mkono umeshikilia muhogo uliowekwa kwenye majani ya mahindi, unaonekana kukatwa na kisu. Muhogo unakaa kuwekwa pilipili.

Mashua zinaonekana kua katika eneo la ufuo mwa pwani, ambapo kuna minazi. Mashua mengine yakionekana kuwa yameanguka. Mchanga wa sehemu hiyo ni mweupe.

Sehemu ya nje ya nyumba kwa sababu tunaona ukuta, wenye rangi nyeupe. Kuna nyasi, zenye rangi ya kijani kibichi na miti zilizopandwa karibu zenye rangi ya kijani kibichi.

Watu watatu wamevaa shati nyeupe, wanaonekana kusimama kwenye jiko ambapo wanapikia nyama choma zilizokatwa kwenye vipisi vidogo vidogo.

Ng'ombe nne za maziwa zinaonekana zikiwa kwenye zizi lao zikiwa na rangi nyeusi na nyeupe. Ng'ombe mmoja inaoekana kuwa imejipumzisha chini huku zingine zikiwa zimesimama.

Mwanamke anaonekana kupika maandazi mkononi akwiwa ameshikilia kijiko cha kupikia maandazi haya na kando alioweka sinia ilio finika na aliweka gazeti juu ili kuwekea vitumbua vake.

Barabara kando yake kuna mti uliona majani ya kijani kibichi, ukionekana kutapakaa hadi kwenye barabara hiyo. Kukiwa na mti wa mnazi unaoonekana.

Msichana aliyevaa nguo za rangi nyeupe. Anaonekana kuweka madafu kwenye sahani. Madafu hayo yakiwa yamekatwa na kuwekwa nje kwenye sehemu wazi.

Mchanga mweupe wa pwani unaonekana kukiwa kumetengenezwa fence iliyotengenezwa na miti au mbao kunaonekana vijumba vidogo vidogo vilivyotengenezwa vya kupumzikia kuna miti ya minazi.

Mtu aliyevaa barakoa ya rangi ya blue amewekelea mkono kwenye meza iliyowekewa samaki zilizokuwa zimepangwa.

Wali mweupe umewekelewa katika bakuli yenye rangi nyeupe ukionekana kushikiliwa kwa mkono. Imeekewa nyama.

Sehemu ya nje inaonekana kutoka kwa mti uliojengwa kwa matafali na yenye ukuta na manyasi zenye rangi ya kijani kibichi.

Mafuta ya kukaanga ama kupikia yameekwa kwenye kikaango ili kutumiwa kupikia maandazi, mama ambae ndo mpishi anaonekana kukaa mkono mmoja akishikilia vitumbua hivyo mkono mwingine akiwa akikoroga unga.

Mtu amevalia shanga mkononi ya Tanzania. Anaonekana kuweka muhogo, limau. Muhogo ameushikilia kwenye mkono.

Nyumba ya mbao imeekewa mtungi wa mafuta kukiwa na mahindi yaliyowekwa kukauka katika yaliyopangwa kwenye mstari mmoja ikiwa sehemu ya juu.

Mti mkubwa wa mbuyu unaonekana kwa kando ya nyumba iliyowekelewa chandarua chenye rangi nyeupe kwenye paa lake.

Vitunguu, tangawizi na rangi na vitu zingine zimewekwa kwenye kibanda zikionyesha ziko sokoni kuuzwa, vitu zingine vikionekana kuwekwa kwenye ndoo zinazoonyesha bidhaa hizo.

Sahani lililowekewa mchuzi, kachumbari, biriani na nyama. Linaonekana kushikiliwa na mtu aliyevalia shati yenye rangi nyekundu inayoonekana kwa mbali.

Mwanamke aliyevalia koti nyeupe, na kuvalia barakoa na kofia kwenye kichwa. Anaonekana kuweka maziwa kutoka kwenye jagi hadi kwenye hadi kwenye mtambo.

Nyama zimekatwa katika vipande vidogo vidogo na kuekelewa, na kudungwa waya katikati yao, ambayo imeekelewa kutoka upande mmoja wa jiko hadi nyingine. Jiko hilo ni la makaa.

Chakula ya biriani imewekwa kwenye sinia na vyakula vingine vikiwa kwenye vibakuli vyao. Biriani imewekwa na yai na nyama. Wali, nyama na chakula cha mboga vinaonekana ku𝑤a kwenye bakuli hizo zingine.

Daktari wa maziwa ama ofisaa anaonekana akiyapima maziwa haya akivalia gloves zenye rangi nyeupe kofia yenye rangi nyeupe na barakoa yenye rangi nyeusi.

Chakula tofauti tofauti kilichopangwa kwa utaalamu kinaonekana kuwekwa kwenye sinia ambapo kumewekwa ndimu iliyokatwa, tomato zilizokatwa, nyama na vyakula vingine vikiwa vimepangwa kwa hali ya kuvutia.

Shamba lenye migomba iliyopangwa kwenye mistari mmoja. Inaonekana kuwa na mboga vidogo vidogo vilivyopandwa chini, huku kando yake kukiwa na miti yenye majani ya kijani kibichi.

Wamama wanaonekana kuuza samaki kwani wamewaweka kwenye ndoo na kuwapanga samaki hao tayari kwa mauzo.

Chakula cha pilau kilichopikwa na viazi, nyama na mchele na mbaazi ama pojo linaonekana kuwekwa kwenye hotpot yenye rangi nyeupe.

Mihogo iliyochomwa inaonekana kupangwa chini ya gaze𝑡i kwa utaratibu. 𝐼naonekana kuwa mchana.

Mchanga wenye rangi nyeupe kuonyesha kuwa ni sehemu ya Pwani. Bahari inaonekana ufuoni upo unaonekana uchafu, minazi na pia nyasi zenye rangi ya kijani kibichi.

Sehemu ya sokoni. Watu wanaonekana kuja kununua kukionekana kuwa na watu waliovaa mfano buibui na mwanaume amevalia kofia ya walahi. Katika soko hili kunaonekana kuwa na dawa za pilau au za kupikia tofauti tofauti. Kuna mabuyu, mifuko.

Ng'ombe mbili zinaonekana kuwa chini zimelala au zimekufa. Ng'ombe hii yenye rangi nyeupe na nyeusi inaonekana kuwa na kipuli kwenye sikio lake. Mazingira ya mchanga unaonekana kuwa mchanga wenye mbolea mbolea au mweusi.

Mtu aliyevalia walahi anaonekana kuuza madafu. Madafu yake akiwa ameyaweka kwenye meza, akiwa ameyachonga sehemu ya juu, ambapo hukatwa ili kutengeneza nafasi ya wazi ya kukunywa madafu haya.

Migomba midogomidogo inaonekana kupandwa katika mistari, zikionyesha matawi yake yenye kijani kibichi, zikiwa zimepandwa kwa sehemu kubwa.

Wanawake wanaonekana kuwa sokoni, kwa soko ya samaki zilizotoka kuvuliwa kwani hazionyeshi kupikwa. Wengi wao wakionekana kujitanda vitandio kwenye kichwa. Kunaonekana mmoja akiwa na ndoo kwenye kichwa pia.

Samaki zilizotoka kuvuliwa zinaonekana kuwekwa kwenye beseni huku zikiwa zimeekewa maji ili kuoshwa.

Miti aina tofauti tofauti ikiwemo kaktasi ikionekana na mchanga wenye rangi nyeupe huku zikileta mandhari ya rangi ya kijani kibichi.

Chakula cha biriani kinaonekana kuwekwa kwenye bakuli. Juu yake kuna nyama, avocado na kijiko kinaonekana upande wa mwisho.

Chakula aina tofauti tofauti kwa mfano samosa, chapati, maandazi, biriani, nyama na pilau zinaonekana kuwekwa katika vibakuli tofauti tofauti kwa pamoja.

Chakula zilivyoweka kwenye bakuli zenye rangi nyeupe zinaonekana kufunikwa na nailoni. Chakula hizi zinaonekana kuwa na limau, bone marrow zilizokatwa kwenye mpangilio, chungwa, nyama na pilau ama biriani.

Mkono uliovalia saa na wenye koti lenye rangi nyeusi inaonekana kushikilia sehemu ya juu ya mahindi kuonyesha wadudu walioingia kwenye mimea huo.

Mihogo zilizoekewa masala zimeekwa kwenye bakuli yenye mauamaua na rangi nyeupe hapo chini. Pilipili hio imetapakaa kwenye bakuli pia.

Jiko la makaa lililowekewa mamawe linaonekana kuwekewa mihogo, mahindi na lindimu au limau.

Sahani imeekewa bhajia. Kitunguu imekatwakatwa ikachanganywa, tuseme kachumbari. Sahani hiyo ikaekewa kisahani kidogo chenye rangi nyeupe iliyowekewa mkorogo.

Mchanga mweupe uliomelewa na nyasi zenye rangi ya kijani kibichi unaonekana sehemu ya pwani. Kuna bahari upande wa kando na miti ya minazi na kibanda kilichojengwa kikiwa kimeandikwa Mkoko Sunset.

Ng'ombe zinaonekana kuwa malishoni, nyasi ikiwa imewekwa katikati ya gurudumu ya tingatinga. Ng'ombe moja ikiwa inaangalia kando. Ng'ombe hizi zina rangi yenye nyeupe na nyeusi.

Msichana aliyevalia sare zake za kazi, anaonekana kuvalia pump mgongoni na kuzipiga ng'ombe dawa. Ng'ombe anayoipiga dawa ikiwa ya rangi nyeupe.

Mkono uliovalia saa unaonekana kushikilia dafu ukiwa na mrija. Kunaonekana vivuli sehemu ya chini.

Chakula ya chips inaonekana kuwekwa kwenye sahani ya rangi nyeupe ikiwekwa na chakula nyingine, huku nyama zikiekwa katika sahani yenye rangi nyeusi ambapo zimedungwa kwa vijiti.

Barabarani iliyojengwa na mawe inaonekana imewekwa taa kwenye , sehemu ya kandokando kunaonekana kuwa na mazingira yenye rangi ya kijani kibichi na nyumba au hoteli iliyojengwa na paa lenye nyasi au makuti.

Mwanamke aliyechuchumaa anaonekana kumenya ndizi akiziwekelea kwenye matawi ya ndizi ama sinia iliyowekewa matawi ya ndizi. Akishikilia ndizi nyingine akiimenya kwenye mkono.

Rangi tofauti tofauti zimewekwa katika maguni tofauti tofauti zikiwa zengine ni dawa za kupikia zinaonekana kuchotwa na muuzaji huyo ama mtu.

Watu hao wanaonekana kupokea mafunzo kutoka kwa mwanamke aliyeshikilia kipima maziwa. Kukionekana kuwa na mtambo wa maziwa ambao watu hawa wameuzunguka, watatu wakivalia koti lenye rangi jeupe na kofia nyeupe.

Sahani za sinia zinaonekana kuwekwa kwenye meza zikiwa zimepakuliwa chakula cha biriani kilichoekewa nyama iliyotengenezwa na mchuzi ukiwa na mboga za majani.

Watu wanakula wakiwa watu zaidi ya wawili, kwa ishara ya mikono tunazoziona, wakiwa wamewekewa chakula wamewekewa viazi karai na mchuzi katika kibakuli kingine.

Mti mukubwa wa mbuyu unaonekana kuwekewa kibao kilicho andikwa, Alcohol and Nudity Music is not Allowed , ukiwa kwenye mchanga wenye rangi nyeupe.

Bakuli ya rangi nyeupe, inaonekana kuwekewa ya maandazi matano. Na pia kibakuli kingine cha rangi nyeupe, kilichowekewa mbaazi.

Meza imewekewa sahani ya rangi nyeupe sahani hio ikiwekewa chakula cha ugali samaki na mboga za majani.

Chai ama kahawa inawekelewa kutoka kwenye birika kwa vikombe vidogo vidogo vyenye rangi nyeupe miguu yao. Mapaja ya mtu yanaonekana akiwa amevalia trouser yenye rangi ya buluu.

Vyakula vya aina tofauti tofauti vimewekwa kwenye buffet ili watu waje, wajigawie wenyewe. Kunaonekana kuwa na wazungu sehemu hiyo ya kando. Wengine wakionekana kusimama, wengine kuketi.

Ng'ombe inayo kukula zizini mwake. Imewekewa mashini ya kukamua kwenye matiti yake na tunaona kwenye maziwa yanapelekwa. Ng'ombe hii ina rangi nyeupe na nyeusi.

Mti una majani ya kijani kibichi, inaonekana kua mbele ya hoteli ambao una kuta wa rangi nyeupe, nyasi zimekatwa kwa utaarabu.

Chakula cha biriani kimewekwa katika sahani yenye rangi nyeupe kikiwekewa mboga za majani na nyama. Kando yake kuna kijiko chenye kilichotengenezwa na mbao ama mti.

Bakuli, limeekewa kachumbari na pilau ya nyama na viazi. Pilipili inaonekana kukatiwa juu, kachumbari.

Gari linaonekana kuleta maziwa ambayo yanapokewa na mtu aliyevalia nguo, koti na kofia nyeupe, akiekelea jerrican hio kwenye na kumwaga maziwa kwenye mashine.

Pilau iliyopikwa na nyama na viazi na mchele, inaonekana kuwekwa kwenye kisahani ama ndoo ambayo kifuniko chake kiko chini, kikiwa na rangi ya kijani kibichi.

Majiko ya makaa yanaonekana kuekewa pan , ambapo watu wanapika muhogo unayochemshwa, muhogo ya mafuta.

Sehemu ya pwani, kunaonekana kua na mchanga mweupe, miti ya minazi na kando yake na bahari upande mwingine. Kunaonekana kuwa na nyumba iliyo na ukuta mweupe.

Makaa ya moto yaliyowekwa kwenye jiko yanaonekana kuchoma nyama iliyowekwa kwenye waya na kupitishwa kutoka upande moja na mwingine wa jiko. Makaa yamebadilisha rangi na kukuwa rangi nyekundu kuonyesha moto kali.

Chakula cha lobster na viazi vilivyochemshwa. Greens zinaonekana kuwekwa kwenye kisahani na sakafu lenye rangi nyeupe.

Mchanga mweupe umemea nyasi kwa mchanga hizo kukiwa na kichaka hivo vikimea kwa pamoja kwa mafundo yalio na majani kibichi.

Watu wawili wamevalia nguo za rangi nyeupe huku wakifunga vichwa zao na lailoni huku waki valia barakoa wanaonekana waki weka maziwa kutoka kwa jerikeni hadi kwa mashini ya maziwa.

Samaki wa aina tofauti tofauti kama tilapia, maperege wanaonekana kuwekwa kwenye visahani vingine vikionekana kuwa na maji, sahani venye rangi tofauti tofauti kama rangi ya kijani kibichi, nyekundu na colour blue.

Sehemu ya pwani ama ufuo wa bahari kuna mchanga mweupe. Uchafu unaonekana kwenye sehemu ya mbele. Sehemu ya mwisho naona miti ya minazi na miti nyingine ambayo ilio na majani yenye rangi ya kijani kibichi.

Kuna mmea wa cactus yenye majani ya ghorofa na miba madogo, kwenye sehemu ya juu mmea mwingine wa majani ya kijani kibichi ulioanguka unaonekana, juu na chini yake udongo na majani yalioanguka.

Sahani imewekewa biriani na minofu ya nyama ikiwa sahani imewekwa juu ya meza kando kunaonekana kuwa na kiti chenye rangi ya bluu.

Migomba iliyopandwa kwenye mstari mmoja ina rangi ya matawi ina rangi ya kijani kibichi. Naona ndizi kwenye migomba mbili ya mbele, kuna mchanga.

Bakuli yenye rangi ya bluu, ndani yake imeekwa mbaazi. Mbaazi zingine zinaonekana kuwa chini, zimedondoka, ilio mbaazi za nazi. Kando yake kuna mandazi matatu yaliyowekwa kwenye karatasi ya rangi ya nyeupe.

Mtu aliyevalia nguo za rangi nyeusi, kofia ya rangi nyekundu, anaonekana kukama ng'ombe, akishikilia jagi la maziwa kwenye mkono wa kulia na mkono wa kushoto akionekana kushikillia titi, ng'ombe.

Mahindi yanachomwa yamewekwa juu ya waya, chini yake kukionekana jiko, upande wa mwisho tunaona mti wenye majani ya kijani kibichi.

Vipelele vya ndizi, vinaivia mtini zimefichwa fichwa na matawi yenye rangi ya kijani kibichi. Ndizi inaonekana kuwa kwenye hali ya kukaribia kuiva.

Bakuli iliyoshikilia kwa mkono inaonekana yenye rangi ya nyeupe, inaonekana kuwa na mchele uliowekwa kidonge ndimu na pia samaki au lobster .

Mtu anakama ng'ombe. Ametumia beseni yenye rangi nyeupe .Ndoo inashikilia maziwa mikono yake yote miwili ikiwa kwenye matiti ya ng'ombe. Mchanga unaonekana kuwa kwenye sehemu kame.

Sinia limewekwa juu ya leso na ndani tunaona maandazi, viazi karai na pia kuna mchuzi uliowekwa pilipili.

Mti mkubwa wa mbuyu unaonekana kuwa na majani yenye rangi ya kijani kibichi kando yake kunaonekana kuwa na miti nyingine pia chini kunaonekana kuwa na nyasi yenye rangi ya kijani kibichi.

Mkongo wa ndizi. Watu wanaonekana kuinama kuzitawanya kwa vipande vipande kwa mfano mama huyo mwenye hajavalia rangi nyeupe anaoenakana kuzitawanya ndizi hizo.

Sahani yenye rangi nyeupe imewekewa samaki aliyepakwa tomato pia tunaona tomato ama sijui pilipili iliyopikwa na kuwekewa kwenye kibakuli chenye rangi nyeupe kuna mboga za majani, tomato pia zilizokatwakatwa kwa utaratibu, naona pia ndimu iliyokatwa nusu.

Sehemu ya beach yenye mchanga mweupe inaonekana kumelewa na nyasi zenye rangi ya kijani kibichi, ukionekana mabanda ya hoteli au ya kupumzika na miti ya minazi.

Sehemu ya duka tunaona ndoo zilizojaziliwa rangi, pia tunaona matunda kama vile tende zilizojaziliwa kwenye mikebe mikebe.

Barabara inaonekana kuwa katikati ya manyasi ya rangi ya kijani kibichi. Sehemu ya kulia kukiwa na miti mikubwa mikubwa yenye manjani yenye rangi ya kibichi. Mbele tunaona nyumba na mnara.

Sehemu ya ufuoni, kuna mchanga mweupe. Kando kukionekana mimea yenye rangi ya kijani kibichi na bahari. Kunaonekana pia kuwa na miti ya minazi.

Ndege inaonekana kupaa angani ikifungulia mabawa yake. Inaonekana kuwa siku yenye jua kali sababu mawingu yanaonyesha, tuseme juu ya mawingu inaonyesha rangi ya bluu.

Bakuli yenye rangi nyeupe imewekewa viazi karai sausage maandazi na samosa kwa wingi.

Tunaona migomba iliyopangwa kwa mstari mmoja. Kuna mbolea hapo sehemu ya chini ama kwa mchanga na pia migomba midogo midogo zinaonekana kutokea karibu na mgomba hizo. Migomba una majani ya kijani kibichi.

Mwanamke aliyevalia rinda na shati yenye rangi ya nyeusi anaonekana kuwa shambani. Nyuma yake kuna migomba na tunaona ukuta wa nyumba kwenye sehemu ya nyuma.

Mabuyu yenye rangi nyekundu, yameekwa kwenye mkebe, mengine yakionekana kuwa yako mauzoni, pia tunaona mabuyu yenye rangi ya kijani kibichi, yakiwa yamefungwa kwenye mkebe.

Njia imetengenezwa kwa matofali ama mawe, inaonekana kua na mgawanyiko ikitengeneza msalaba katikati. Inaonyesha kuelekea kwenye nyumba ama hoteli ya kitalii.

Sahani nyeupe imeekewa samaki, ugali na mboga za majani. inakaa kunyunyuziwa tomato upande wa juu, umeekwa kwenye sakafu iliyotengenezwa na mbao.